Kituo kikubwa cha umeme chenye nguzo ndefu na nyaya nyingi zilizopangwa vizuri. Majengo madogo meupe yanaonekana katikati ya miundo mbinu hio, yakionyesha kua ni sehemu ya mfumo wa umeme.

Kituo kikubwa cha umeme kimetanda katika eneo kubwa la wazi lenye mandhari ya kijani kibichi na anga la bluu isiyo na mawingu. Miundombinu tata ya waya na nguzo za chuma imepangwa kwa utaratibu, ikionyesha mtandao mkubwa wa usambazaji umeme.

Mnara mkubwa mweupe unaochomoza moshi unaonekana katikati ukiashiria uwepo wa kiwanda cha kuzalisha umeme. Moshi au mvuke mweupe unapaa angani kutoka sehemu ya juu ya mnara huo. Jengo hilo ni sehemu ya miundo mbinu ya nishati pengine ikitumia joto ardhi.

Mradi mkubwa wa uchimbaji mafuta au gesi unaonekana ukiwa na mnara mrefu wa kuchimba katikati. Kuna makontena na vifaa vingi vyeupe vilivyopangwa karibu na mnara huo vikionyesha shughuli kubwa ya kibiashara au kiufundi.

Mandhari ya machweo, ikisisitiza nguzo ndefu za umeme zilizosimama kidete angani. Nguzo hizo zikiwa zimeshikilia nyaya zenye alama za duara, zinajenga umbo jeusi dhidi ya anga la rangi ya machungwa na zambarau.

Katika eneo kubwa la kiwanda, majengo kadhaa marefu yenye kuta za rangi yamesimama imara. Mirija mikubwa ya chuma imepangika kwa utaratibu ikipita juu na chini ikionyesha mtandao changamano wa usafirishaji.

Nyaya za umeme na mawasiliano zimeunganishwa kwenye nguzo na miundo mbinu mingine. Zikijenga mtandao tata angani. Baadhi ya nyaya zimefungwa kwa umakini, huku zingine zikiwa zimetawanyika, zikionyesha wingi wa huduma zinazopitia hapo.

Mnara mrefu wa chuma unaobeba nyaya za umeme, unajitokeza angani chini ya jua kali. Miundo mingine kama hiyo inaonekana kwa mbali, ikionyesha uwepo wa njia kubwa ya kusambaza umeme.

Eneo kubwa la wazi, nguzo nyingi ndefu za chuma zenye nyaya za umeme zimesimama imara. Mwangaza wa jua unatua nyuma yake ukiangazia miundo mbinu hiyo ya kusambaza umeme. Eneo hili linaonekana kuwa kituo kikubwa cha usambazaji.

Nguzo kubwa za chuma zenye nyaya nne za umeme zimetawanyika katika eneo wazi. Nyaya hizo zimetanuka angani zikipitisha nguvu za umeme. Mwangaza wa jua unagonja nguzo hizo zikionekana kama alama za maendeleo za nishati.

Kiwanda kikubwa chenye majengo mengi na mabomba kimejengwa katikati ya eneo lenye miti na milima. Moshi mwingi mweupe unatoka kwenye sehemu mbalimbali za kiwanda. Barabara dogo na njia zilizoonekana zinapita karibu na kiwanda hicho ,zinaelekea kwenye miundo mingine kwa mbali.

Safu ya nguzo ndefu za umeme zimesimama kwenye mandhari ya mlima mwenye kijani kibichi. Nguzo hizo zimepangwa kwa umbali, zikipanda mlima huo hadi kilele chake. Sehemu za mlima zinaonekana kulimwa, zikionyesha mashamba madogomadogo yenye rangi tofauti.

Kituo cha umeme kina simama chini ya anga lenye mawingu kidogo kikiwa na transforma kubwa na miundo tata ya chuma. Wafanyakazi wawili waliovalia nguo za usalama wanaonekana wakifanya kazi karibu na vifaa hivyo, huku mmoja akiwa chini na mwingine juu ya jukwaa.

Kiwanda cha kuzalisha umeme kinacho toa moshi mwingi angani kikiashiria shughuli kubwa ya viwanda. Moshi mweupe unatimuka kutoka mabomba makubwa na miundo mbinu ya chuma ukifunika sehemu ya anga. Mhandisi mmoja amevaa kofia ngumu ya usalama na koti la njano linalo ng'aa akitembea kuelekea kiwandani.

Kituo cha umeme chenye miundo mingi ya chuma na nyaya kimepangwa kwa utaratibu mkamilifu. Kuna vifaa vingi vya umeme, vikiwemo, transfomer na vizuia umeme, vilivyowekwa kwenye nguzo ndefu. Uzi wa manjano wenye alama za onyo, umefungwa kuzunguka eneo hilo, kuashiria usalama na tahadhari.

Kiboko amesimama kwenye udongo wenye unyevunyevu akiegemea chini kidogo kana kwamba anatafuta chakula. Ngozi yake inaonekana kuwa na rangi ya kijivu udhurungi na mikunjo mikubwa shingoni.

Twiga mwenye rangi ya kahawia na madoa meusi amejitokeza mbele ya mwanamke akionekana akila chakula. Mwanamke huyo amesimama karibu na uzio wa mbao akimtazama twiga huyo kwa tabasamu. Pembeni yao, mwanamme mwingine anashuhudia tukio hili likionyesha muingiliano wa karibu na wanyamapori.

Katika mto wenye uchafu, wanawake wawili wanajitahidi kukusanya takataka zilizotuama. Mmoja wao amesimama ndani ya kikapu kikubwa cha ufuamaji, akijinyoosha kuelekea takataka, huku mwingine akishika kifurushi kikubwa cha vifaa vya taka.

Mbuni moja mweusi na mwenye shingo ndefu anasimama katikati ya mazingira yenye miti na mimea mingi. Anavumba mdomo wake akionekana akitoa sauti au akitafuta kitu. Miguu yake mirefu na miembamba inasimama imara ardhini.

Sanamu tatu za shaba zimesimama kwa heshima zikiwakilisha skari wa zamani wa kiafrika. Zimetawala mbele ya jengo la kifahari, sanamu ya katikati kubwa kuliko zingine inaonekana ikiwa imevalia sare kamili ya kijeshi na kushika bunduki.

Maji yanatiririka kwa kasi kutoka juu ya miamba yakitengeneza maporomoko madogo ya maji. Karibu na mkondo wa maji, mizizi mikubwa ya miti inashikilia miamba ikionyesha umri na nguvu zake. Kijani kibichi cha mmea kinachipuka kutoka kwenye nyufa za miamba kikiongeza uzuri wa asili.

Sehemu kubwa ya ardhi imeonekana ikiwa na nyasi ndefu, ikionyesha mazingira ya mashambani au eneo la wazi. Uzio mrefu wa waya umejengwa kando ya eneo hilo, ukionyesha mipaka au usalama.

Mto wenye maji meusi na machafu unatiririka katikati ya manthari yaliyo haribika na uchafu. Kingo za mto zimejaa takataka mbalimbali, ikiwemo matairi ya gari na vifuzi, vikionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamevalia fulana za bluu. Wamekusanyika katika eneo lenye miti midogo iliyo pandwa. Wengi wao wanaonekana wamesimama karibu na mimea hiyo wakionyesha ishara za kushiriki katika shughuli za upandaji miti.

Katika mazingira ya makazi duni, mto wa maji machafu uliojaa takataka unapita katikati. Kuku mweupe anatamba kati ya takataka, akitafuta chakula. Watu wachache wanatembea pembezoni mwa mto huo, huku nyumba za mabati zikiwa zimejengwa karibu naye.

Paa mdogo mwenye rangi ya kahawia ana pembe fupi; amesimama katikati ya majani mabichi. Anaonekana akitazama upande wa kushoto, akionyesha utulivu na uangalifu. Mimea ya kijani kibichi inamzunguka pande zote, ikionyesha mazingira yake ya asili.

Mwanamke ameketi kwenye shuka jeupe lililotandikwa chini ya mti mkubwa, akifurahia pikiniki. Anaweka matunda kwenye sahani ndogo, akionekana ametulia na kufurahia muda wake. Mazingira ya asili, ikiwemo nyasi kijani kibichi na miti mirefu, yanamzunguka, yakionyesha utulivu wa bustani au msitu.

Mwanaume ameketi kwenye meza karibu na maji mengi yanayotiririka, labda kutokana na mafuriko. Anaonekana kua na mawazo mengi, akiweka mkono mmoja kwenye kidevu chake. Karibu naye, kuna uchafu na takataka zilizosombwa na maji, zikionyesha athari za uharibifu.

Katika makazi yasiyo rasmi yaliyo athiriwa na mafuriko. Nyumba cha kavu zilizo jengwa kwa mabati na mbao zinasimama kwa shida kando ya mkondo wa maji machafu. Miti iliyo ng'olewa na taka zilizo sombwa na maji zimetanda kila mahali zikionyesha athari za mafuriko.

Chui huyu ana mdomo wazi na meno makali, akionyesha tabasamu la kutisha. Manyoya yake yenye madoadoa meusi na kahawia yananga'aa kwa uzuri. Inaonekana yuko tayari kukabiliana na chochote kinachokuja mbele yake.

Mandhari ya wazi yenye milima midogo na mabonde yamefunikwa na miti na vichaka vya kijani kibichi. Aina mbalimbali za miti zinaonekana, zingine zikiwa zimetawanyika na zingine zikiwa zimekusanyika pamoja kama misitu midogo.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye benji la mbao huku miguu yake ikiwa imevuka na tabasamu usoni mwake. Benji hilo limefunikwa na blanketi la bluu lenye miraba. Mifuko miwili ya kubebea vitu inaonekana pembeni yake.

Zulia la majani ya maji linafunika sehemu kubwa ya uso wa bwawa hili, likitoa mandhari tulivu na ya asili. Katikati ya bwawa, shina kubwa la miti lililoanguka limelala juu ya maji, likiunganisha pande mbili za msitu mnene uliolizunguka.

Bomba za buluu zenye umbo la duara zimepangwa kwa uangalifu zikionyesha muundo wa kuvutia ndani ya baadhi ya bomba hizo miale ya mwanga wa dhahabu inapenye ikijenga adhari ya kuvutia na kuongeza undani.

Mamba wawili wakubwa wamelala kando ya maji. Wakionekana kupumzika au kufurahia jua. Mmoja wao yuko karibu na kingo za bwawa, akiwa na kichwa kimeelekezwa mbele, huku mwingine akiwa amelala kando yake, akionekana kutofahamu.

Eneo lenye watu wengi na takataka zilizotapakaa ardhini, kuashiria mazingira ya makazi duni au jaa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wamekaa katikati ya takataka hizo.

Mto umejaa uchafu na taka nyingi zilizokusanyika katikati yake, zikiunda visiwa vidogo vya takataka. Maji ya mto yanaonekana meusi na machafu, yakipita katikati ya mazingira yenye makaazi ya watu. Watu wachache wanaweza kuonekana kando ya mto, wengine wakifanya shughuli za usafishaji au wamekaa tu karibu na maji machafu.

Gari la safari limeegeshwa kando ya barabara ya udongo likiwa tayari kwa watalii. Barabarani, Kundi la tembo wawili, mmoja mkubwa na ndama wake wanatembea kwa utulivu wakionyesha uwepo wa wanyamapori porini.

Simba wawili dume na jike wametulia kwenye nyasi ndefu wakiwa wamefumba macho yao. Simba dume ana manyoya mengi meusi na kahawia yanayoizunguka kichwa chake. Simba jike ana rangi ya kahawia isiyo na manyoya mengi kama dume.

Makazi yaliyojengwa kwa mabati na mbao, yanaonyesha hali duni ya maisha. Mto wenye maji machafu unapita katikati ya makazi hayo, na watoto wanaonekana wakicheza karibu na kingo zake.

Tumbili mama akiwa ameketi kwenye nyasi kijani kibichi, akimkumbatia mtoto wake mdogo. Mtoto wa tumbili ameshikiliwa kwa ukaribu na mama yake, akionyesha uhusiano wa karibu kati yao. Nywele za tumbili mama ni za rangi za kijivu na nyeusi usoni, huku mtoto akiwa na nywele nyeusi zaidi.

Kinyago cha shamba kinaonyesha wanandoa wawili Wakiafrika, mwanaume na mwanamke wakishikana mikono. Kinyago hicho kimewekwa juu ya msingi wa rangi ya kahawia, na mbele yake kuna bamba lenye maelezo yaliyoandikwa.

Simba jike anapungia macho makali anaonekana akiwa nyuma ya uzio wavu rangi yake ya dhahabu inangaa huku ulimi wake mdogo ukitokeza kidogo macho yake mawili yaliojaa hisia yanazingatia yakiangalia kwa umakini mkubwa.

Tembo mdogo anakunywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa akiinua mdomo wake juu. Mlezi wake amesimama karibu akishika chupa nyingine akimwangalia kwa uangalifu. Watu wengine wamejipana nyuma ya kamba wakishuhudia tukio hilo la kupendeza.

Wanaume watano wanapatikana ndani ya maji, wakishirikiana kusafisha kitu kinachoonekana kama wavu au taka zilizochanganyika. Wote wamejikita katika shughuli hiyo, huku maji yakionekana kuwa na rangi isio safi.

Katika eneo lenye shughuli nyingi barabara chafu imefunikwa na rundo la nyaya ndefu za kijani na zambarau. Maji machafu yanatiririka kando ya barabara yakionyesha hali duni ya usafi. Watu wanatembea katikati ya hali hii huku baadhi ya wafanyabiashara wakiuza bidhaa zao chini ya miavuli.

Mti mkubwa wenye majani mabichi mengi na matunda kadhaa ya fenesi yaliyokomaa yananing'inia kwenye matawi. Miale ya jua inapenya kupitia majani ikiongeza mngao na uhai kwenye mandhari.

Maji mengi ya kahawia yamefurika yakipita mbele ya makazi yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Watu kadhaa wanaonekana wakijaribu kupita au kusafisha eneo hilo lililoathiriwa na mafuriko.

Mto mdogo wa maji machafu unatanda katikati ya mandhari chafu na uchafu mwingi. Vifaa mbalimbali vya taka vikiwemo mifuko ya plastiki na vipande vya nguo vimetapakaa kingo za mto na hata ndani ya maji yenyewe.

Kobe mwenye ganda gumu anatembea polepole kwenye ardhi iliyo na nyasi cache. Ganda lake lina rangi ya kahawia na madoadoa, likiwa na muundo wa kipekee unaoakisi umri wake. Anaonekana akiwa ameinua kichwa chake kidogo akichungulia mazingira yake.

Eneo kubwa limefunikwa kabisa na milundo ya taka za plastiki za rangi mbalimbali. Mifuko, chupa na vitu vingine vya plastiki vimetawanyika kila mahali, vikiashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu za kijani, wakionekana wameegemeana kwa karibu. Milia yao nyeusi na nyeupe inajipambanua wazi dhidi ya mandhari ya asili. Mandhari ya jiji lenye majengo marefu inaonekana kwa mbali, likitengeneza tofauti ya kipekee kati ya uhai wa porini na maendeleo ya miji.

Paa huyu ana kasi kubwa. Anapita kwa haraka kwenye nyasi ndefu. Pembe zake ndefu zimenyooka nyuma huku akijitahidi kukimbia. Rangi yake ya kahawia hafifu na tumbo jeupe zinamfanya aonekane dhahiri dhidi ya mandhari ya nyasi za manjano.

Twiga mrefu anala majani kutoka kwenye kichaka kidogo akiwa ameinamisha shingo yake ndefu. Ngozi yake ina madoadoa ya kahawia na meupe yenye muundo wa kipekee. Nyuma yake mbali kidogo majengo marefu ya jiji yanaonekana yakichomoza angani.

Uwanja huu wa wazi umejaa mirundo ya chupa za plastiki zilizotupwa zikiashiria uchafuzi wa mazingira. Wanaume wawili wamejikita katika kukusanya taka hizo wakiwa wamevalia glovu na kushika zana za kufanyia kazi.

Katika bustani hii ndogo, mti wenye majani mabichi unatoa kivuli juu ya eneo lenye mimea mingine na kidimbwi kidogo cha maji. Udongo mwekundu unauzunguka mti huo na mawe kadhaa yamewekwa kando yakijenga mandhari asilia.

Mandhari ya jiji la Nairobi, ambapo majengo marefu ya kisasa yanajisimamia kwa fahari. Mbele ya majengo, kuna eneo kubwa la mbuga la wanyamapori lenye nyasi kavu na miti michache. Baadhi ya nyumbu na tembo wanaonekana wakitembea kwenye mbuga hiyo.

Mwanamke ameketi karibu na moto unatoa moshi, akipika chakula katika sufuria kadhaa zilizowekwa chini. Sufuria hizi zimetawanyika karibu na eneo la kupikia, zikionyesha shughuli ya maandalizi ya chakula.

Kundi la watu, wengi wakiwa wamasai, wamesimama kwa mduara kwenye udongo mwekundu. Wakionekana kushiriki katika mkusanyiko wa kitamaduni. Wengi wao wamevaa shuka nyekundu zenye michoro, huku baadhi wakishika fimbo ndefu za mkononi.

Sanamu kubwa ya kumbukumbu iliyojengwa kwa mawe ikiwa na michoro ya wanajeshi watatu wamesimama wima. Chini ya sanamu kuna bamba la ukumbusho lenye maandishi likionyesha tarehe nineteen thirty nine to nineteen forty five ambazo zinaashiria miaka ya vita vikuu ya pili ya dunia.

Tembo mchanga mwenye rangi ya kahawia anatumia mpunga wake kunywa maji kutoka kwenye pipa la samawati. Pembeni yake, kuna tembo wengine pia, wakionyesha kuwa wako katika kundi. Watu wachache wanaonekana kwa mbali nyuma ya tembo, wakishuhudia tukio hili.

Mtoto mdogo msichana amesimama katikati akiwa ameshika miche wa mti amevalia rinda ya buluu na fulana yenye michoro anaonekana tayari kupanda miche huo. Karibu naye kuna mtu mzima anapanda miche mingine ardhini. Jambo linaashiria shughuli ya upandaji miti.

Mto mdogo unapita katikati ya mazingira yenye uchafu mwingi. Pande zote mbili za mto zimejaa rundo la taka zikionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Mbali na mto kuna makazi duni yaliyo jengwa kwa mabati na mbao, yakionyesha hali ngumu ya maisha.

Eneo kubwa limefunikwa na rundo la taka na vifaa vilivyotupwa, likijumuisha nguo, plastiki, na uchafu mwingine. Mtu mmoja amelala chini katikati ya taka hizo, akionyesha mazingira magumu ya maisha. Kwa mbali, kuna makazi ya muda yaliyojengwa kwa vifaa chakavu, na watu wachache wanaonekana wakitembea.

Faru watatu wanatambaa kwenye nyasi ndefu wakiwa wametulia kabisa. Mmoja wao amesimama mbele akionyesha pembe zake kubwa huku wengine wawili wakiwa nyuma yake. Daraja refu la treni linaonekana kwa mbali likipita juu ya uwanda huo.

Mtu mmoja amesimama na kuchagua pipa ndani ya pipa kubwa la plastiki. Mikono yake na sehemu ya miguu yake inaonekana wazi ikifanya kazi ya kutafuta vitu ndani ya runda la taka. Karibu naye, kuna chungu kubwa la mifuko ya plastiki iliyotupwa na chupa tupu ya manjano kuashiria eneo la ukusanyaji wa taka.

Basi dogo aina ya matatu limeegeshwa barabarani huku abiria wakipanda na kushuka. Abiria wengine wanasubiri kando ya barabara wakiashiria shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Gari dogo la abiria likionekana limepakia mizigo juu ya paa, limesimama katikati ya umati wa watu wengi. Abiria wanapanda na kushuka kutoka kwenye gari hilo likiashiria shughuli nyingi za usafiri wa umma katika eneo hilo.

Barabara kubwa yenye magari mengi inaonekana ikiwa imejaa shughuli. Mabasi kadhaa ya abiria yaliyopakwa rangi angavu na kuwa na mchoro ya kipekee yanapita barabarani. Upande wa kushoto wa barabara, watu wanatembea kwenye njia maalum ya watembea kwa miguu.

Katika makutano ya barabara yenye shughuli nyingi, magari na pikipiki zimesimama zikisubiri ishara ya trafiki. Taa za trafiki zenye rangi nyekundu zinaonekana, zikionyesha kuwa magari yanatakiwa kusimama. Magari mbalimbali kama vile mabasi, magari madogo na lori kubwa la buluu yanasubiri kuruhusiwa kuendelea na safari.

Barabara yenye magari mengi ya abiria hasa mabasi madogo na matatu yaliyopaki kando. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara wakisubiri usafiri au wakifanya shughuli zao za kila siku. Hali hii inaashiria eneo lenye shughuli nyingi la usafiri wa umma.

Barabara kubwa yenye magari mengi inapita katikati ya mandhari ya mijini, ikiwa na njia kadhaa za magari yanayoelekea pande tofauti. Malori, mabasi na magari madogo yanatumia barabara hiyo, huku baadhi ya ng'ombe wakichungwa kwenye eneo la kijani katikati ya barabara.

Katika kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi. Mabasi yenye rangi ya bluu na kijani yamesimama. Abiria anasubiri kupanda au kushuka kutoka kwenye mabasi hayo, huku pikipiki ikiwa imepaki kando. Eneo hii linaonekana kuwa sehemu ya usafiri wa umma ikiwa na watu wengi.

Wanaume kadhaa wamesimama karibu na mabasi ya abiria yaliyopakwa rangi tofauti, wakionekana wakiwaita abiria au kuongoza shughuli za usafiri. Mabasi yenyewe yamepakwa rangi za zambarau na njano, yakiongeza mvuto kwenye mandhari ya jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi imejawa na watu wengi na magari ikionyesha mazingira ya jiji yenye pilkapilka. Mabasi mawili makubwa yametawala katikati ya barabara yakionyesha usafiri wa umma wenye abiria.

Basi dogo la abiria, almaarufu kama matatu, lenye mapambo na rangi za kuvutia limeegeshwa likipakia abiria. Abiria kadaa wanaonekana wakipanda na kushuka kutoka kwenye matatu hiyo ambayo inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Barabara pana ina tanda mbele, ikiwa na magari machache yanayo pita. Upande mmoja wa barabara kuna kituo cha mafuta chenye alama ya shell, kikiwa na magari yaliyo elekezwa upande wake.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Mabasi na magari mengine yamepaki kando huku watu wakitembea kwenye vifuko. Majengo marefu na mabango makubwa ya matangazo yanaonekana nyuma, yakionyesha maisha ya jiji..

Basi ndogo la abiria lililopakwa rangi ya bluu na kijivu limesimama barabarani. Mlango wake wa mbele umefunguliwa hukua abiria wakipanda au kushuka. Namba ya basi, M nine nine eight ,inaonekana wazi upande wake na pia lina nembo ya metro trans upande wa nyuma.

Magari kadhaa, ikiwemo gari la polisi lenye taa za blue na nyekundu, yanatembea kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Barabara hio ina alama za mistari, na kuna ishara ya barabara yenye mwelekeo wa Juja Road na Ruiru.

Kundi la watu linasubiri usafiri kando ya barabara, karibu na gari la abiria lililopakwa rangi za kuvutia. Barabara inaonekana yenye mashimo na miundombinu isiyokamilika, ikiwemo mtaro wa maji machafu kando.

Basi ndogo la Abiria, maarufu kama matatu, inapita barabarani ni kiwa alimipakwa rangi ya manjano na michoro mbalimbani. Baadhi ya Abiria wanaonekana wakishuka au wakipanda kupitia mlango ulio wazi. Mwanekana wake wa kuvutia unaashiria utamaduni wa matatu nchini Kenya.

Watu wamekusanyika karibu na matatu la abiria lililo rembeshwa kwa maandishi na michoro yenye rangi nyingi. Matatu hiyo inaonekana kuwa katika kituo cha kupakia abiria. Huku wengine wakiingia ndani na wengine wakiwa wamesimama nje wakisubiri.

Basi la abiria lililopakwa rangi nyeusi na rangi ya chungwa likiwa na michoro ya mistari mikali na maandishi limesimama barabarani likiwa limefungwa mlango wake. Abiria kadhaa wanaonekana ndani ya basi huku baadhi wakiwa wamesimama karibu na mlango.

Magari kadhaa ya abiria hasaa mabasi madogo na basi moja kubwa jekundu, yamepaki kando ya barabara yenye majengo marefu. Mabango yenye maneno kama Nyeri direct yanaonekana yakionyesha maeneo wanayoenda magari hayo.

Watu wengi wanasubiri mabasi kwenye kituo chenye shughuli nyingi; yaliyowekwa kando ya barabara yenye magari mengi. Reli za treni zinapita karibu na kituo hicho, zikionyesha uwepo wa njia mbili za usafiri.

Kundi la watu wanaonekana wakisubiri kupanda basi dogo la abiria, maarufu kama matatu, lililosimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wengine wamesimama karibu na matatu baadhi yao wakisubiri kupanda huku wengine wakiendelea na shughuli zao.

Barabara pana na yenye njia nyingi imejaa magari mengi yakiwemo mabasi, malori na magari madogo. Watu wanatembea kando yake wengine wakiwa kwenye vituo vya mabasi na wengine wakivuka. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali yakionyesha kuwa eneo hili ni sehemu ya jiji lenye shughuli nyingi.

Rundo kubwa la mabomba ya kijivu yamepangwa kwa ustadi mmoja juu ya mwingine. Kila bomba lina umbo la duara likiwa na tundu katikati. Mabomba haya yanaonekana kuwa mapya na safi na huenda yanatumika kwa miradi ya ujenzi au maji.

Juu ya ngazi ya mbeji, kuna kizuizi cheusi cha chuma zinaonekana zikipanda, huku mifuko mikubwa nyeusi ya takataka, ikiwa imewekwa karibu na ukuta wa njano. Eneo hili linaashiria sehemu ya jengo la makazi au biashara, likiwa na vifaa vya kawaida vya nyumbani.

Mwanamke anachota maji safi kutoka kwenye bomba. Amevalia vazi la usalama lenye rangi ya kijani na anatabasamu usoni, akionyesha furaha au kuridhika. Watu wengine wamekusanyika karibu, baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi rasmi, wakishuhudia shughuli hio.

Maporomoko ya maji yanatiririka kwa nguvu juu ya miamba na mawe yakionyesha mtiririko wa asili wa maji .Maji yanapiga povu na kusamba kwenye mawe makubwa yaliyozunguka eneo hilo. Mazingira haya yanaonyesha uzuri wa asili na nguvu ya maji.

Matengenezo ya reli yanaendelea, yakihusisha wafanyi kazi na vifaa vizito vya njano. Wafanyi kazi kadhaa wamevaa mavasi ya usalama ya rangi ya jungwa na kofia ngumu, wakifanya kazi kwa bidii karibu na mitambo. Pomba kubwa la chuma linaonekana likiwa limefungwa kwa minyororo likisuburi kuwekwa au kuhamasishwa kwenye njia za reli.

Nyumba kubwa za chuma zimepangwa kwa muundo mkubwa zikionekana zimetumika kwa muda mrefu au zimehifadhiwa kwa matumizi ya baadae zina rangi ya kijivu iliokolea na baadhi zinaonekana kua na kutu.

Jengo la ghorofa kadhaa ambalo bado liko katika hatua za ujenzi. Limejengwa kwa matofali ya saruji. Baadhi ya sehemu za paa zake zimefunikwa huku nguzo za ndani zikionekana wazi. Jengo hili linaonekana kuwa kubwa na limesimama katikati ya mandhari ya majengo mengine na miti.

Kundi kubwa la watu wakiwemo maafisa wa serikali na wakaazi wamekusanyika nje, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Mbele yao watu wawili wamelala chini wakiwa wamefunikwa na vitambaa uku mmoja wao akionekana akiangalia juu.

Bomba la chuma linamwaga maji mengi, likionyesha chanzo cha maji safi. Ukuta unaozunguka bomba hilo unaonekana kuwa na ukungu wa kijani, ikiashiria unyevu. Bomba hili linaweza kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji au chanzo cha maji kwa jamii.

Bomba refu la chuma lenye kutu kidogo. Linasimama wima juu ya jengo la matofali mekundu. Bomba hilo lina ngazi inayopanda pembeni yake. Ikionyesha uwezekano wa matengenezo au ukaguzi.

Koili kubwa la bomba la kijani, likiwa limefungwa vizuri kwa kamba nyeupe ili kubakikatika umbo lake la duara. Bomba hili linaonekana kua nene na limeundwa kwa plastiki. Likionyesha linaweza kutumika kwa shughuli ya kilimo au ujenzi.

Mabomba makubwa manne yenye rangi ya samawati yaliyopinda yamepangwa kwa usawa kwenye jukwaa la saruji. Kila bomba lina vifaa vya kudhibiti kama vile vali na magurudumu ya kurekebisha mtiririko. Miundo mingine ya mabomba na mashine za bluu zinaonekana kwa mbali zikionyesha mfumo tata.

Shimo refu na jembamba limechimbwa ardhini likipita katikati ya eneo lenye udongo na nyasi zilizokauka. Sehemu ya shimo ina maji yaliyotuama chini, ikiashiria kuwa huenda kumekuwa na mvua hivi karibuni au kuna shida ya mfereji.

Mabomba makubwa ya rangi ya bluu yaliyopangwa kwa safu ardhini. Mabomba haya yanaonekana kuwa mapya na safi ,yakionyesha kuwa yametayarishwa kwa ajili ya matumizi. Kuna kidimbwi kidogo cha maji na matope chini ya mabomba, ikionyesha mazingira yenye unyevunyevu.

Eneo kubwa limejaa marundo ya taka za kila aina zikiwemo nguo ,plastiki na uchafu mwingine ,mto wenye maji meusi unapita katikati ya eneo hilo ukiwa umezungukwa na taka, kwa mbali majengo na miundo mbinu ya jiji inaonekana ikionyesha kuwa eneo hili la taka linaweza kuwa karibu na makazi ya watu.